Mfanya biashara akiwa ndani ya duka lake, linalo jishughulisha na uuzaji wa pembejeo za kilimo, pamoja na dawa za kutibu wanyama, akimuhudumia mteja wake huku wote wawili wakiwa katika tabasamu.

Sehemu ya duka, linalo jishughulisha na uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama wanaofugwa, ikiwa imewekewa mashelfu, huku yamepangiliwa aina mbalimbali ya bidhaa hizo, zilizo tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya duka panapouzwa pembejeo za kilimo pamoja na dawa zinazotibu magonjwa mbalimbali, kwa wanyama wanaofugwa ikiwa imewekewa mashelfu ukutani ambayo yamepangiliwa bidhaa hizo na mfanyabiashara akiwa amesimama pembeni huku akitabasamu.

Sehemu ya duka panapouzwa dawa mbalimbali zinazotumika kutibu magonjwa ya mifugo, ikiwa imewekewa shelfu, ambapo pamepangwa aina tofauti tofauti ya dawa hizo.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa dawa za wanyama. Ikiwa imewekewa mashelfu yenye uwazi ambayo kwa ndani yake kumepangwa dawa mbalimbali zinazotumika kutibu magonjwa ya aina tofautitofauti kwa wanyama.

Dawa ya vidonge aina ya PETD inayotumika kutibu minyoo kwa wanyama wanaofugwa majumbani ambao ni mbwa pamoja na paka ikiwa ina vidonge sita ndani yake.

Sehemu ya shamba yenye uwazi ikiwa iimepangiliwa matenga ya plastiki yenye rangi nyeusi yaliyosheheni zao la nyanya, ambalo limesha vunwa tayari kwa kusafirishwa kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa.

Sehemu ya shamba, ikiwa imepandwa zao la biashara aina ya ndizi katika mistari iliyonyooka, huku matunda ambayo yako ndani ya miti yakiwa yamefunikwa na mifuko ya plastiki.

Sehemu ya shamba, ikiwa imeandaliwa na kupandwa zao la biashara aina ya nyanya kwenye mifuko midogo ya plastiki, huku zao hilo likiwa limekomaa tayari kwa ajili ya kuvunwa.

Sehemu ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya kabichi, yaliyostawi vizuri, huku mkulima akiendelea kuhudumia mazao hayo na kusubiri yakomae ili yasafirishwe kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa wameshikilia mazao ya biashara, aina ya maembe ambayo yamekwisha komaa tayari, na mengine yakiwa katika mti. Tayari kwa kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Zao la biashara aina viazi vitamu, likiwa tayari limeshakwisha vunwa na kuwekwa mahali tayari kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa sokoni kwa kuuzwa.

Mkulima akiwa ndani ya shamba, lililolimwa na kupandwa zao la nyanya, akivuna zao hilo, na kuliandaa tayari kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wakiwa ndani ya shamba, lililopandwa zao aina ya nyanya, wakiendelea kuvuna zao hilo kwa ajili ya kusafirisha kwenda sokoni kuuzwa.

Sehemu ya shamba, iliyopandwa mazao ya biashara, aina ya matunda mbalimbali, yakiwa tayari yamekwishavunwa, na mengine yakiwa katika miti yake, tayari kwa kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima akiwa ndani ya shamba, lililopandwa na kulimwa kisasa zao aina ya nyanya, akivuna zao hilo lililokwishakomaa na kutayarisha kusafirisha kwenda sokoni kwa ajili ya kuuza.

Sehemu ya shamba ikiwa imewekewa zao la biashara aina ya viazi mbatata ambalo limekwishavunwa tayari, huku mkulima akiendelea na shughuli za uvunaji ndani ya shamba hilo.

Sehemu ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa zao la ndizi kwa kufuata mistari ya matuta, huku zao hilo likiwa bado halijakomaa vizuri.

Sehemu ya shamba iliyoandaliwa vizuri na kupandwa zao la biashara aina ya ndizi katika mistari iliyonyooka, huku zao hilo likiwa bado halijakomaa kwa ajili ya kuvunwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imepandwa zao la biashara aina ya mpunga, ambao bado haujastawi vizuri. Huku mkulima akiendelea na shughuli za kilimo shambani humo.

Wakulima wa zao la biashara aina ya vitunguu maji, wakiwa ndani ya shamba, wakivuna na kuweka mazao hayo katika mifuko maalumu, kwa ajili ya kusafirishia kwenda sokoni kuuzwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya nyanya yaliyostawi vizuri. Na chini yake kuna mabomba yaliyolazwa yanayopitisha maji ndani ya shamba hilo.

Wakulima wa zao la biashara aina ya viazi mbatata wakivuna zao hilo na kuliweka katika sehemu ya pamoja, tayari kwa kuandaa kwaajili ya kusafirishwa kwenda sokoni.

Sehemu ya shamba iliyopangwa zao la biashara aina ya ndizi katika mashimo kwa kufuata mistari, huku mkulima wa shamba hilo akiwa ameshikilia ndizi ambazo zipo bado kwenye migomba yake.

Wakulima wa zao la mahindi, wakiwa wameketi huku wakipukuchua zao hilo ili kuliandaa kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya shamba lililoandaliwa kwa mfumo wa kisasa ambao unatumia mifuko iliopandwa zao la nyanya, likiwa tayari limekwisha ivaa na mengine kukomaa tayari kwa kuvunwa ilikupeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imepandwa na kulimwa mazao ya biashara aina ya nyanya, ambayo bado hayajakomaa vizuri huku mkulima akiendelea kuhudumia mazao hayo.

Wakulima wa zao la biashara aina ya viazi mbatata, wakishindilia na kushona viroba vilivyowekewa zao hilo. Huku wakiandaa kwa ajili ya kupakia ndani ya gari, ili kusafirisha kwenda sokoni kwa ajili ya kuuza.

Mkulima akiwa ameshikilia zao la tunda aina ya tikiti maji lililokwisha pasuliwa tayari. huku mazao mengine yakiwa chini ya shamba hilo, yakiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Sehemu ya shamba, ikiwa imewekewa mikungu ya ndizi ambayo tayari imevunwa kutoka katika migomba yake, huku wakulima wamesimama pembezoni mwa zao hilo, tayari kwa kusafirisha kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya shamba, ikiwa imeandaliwa vizuri na kupandwa zao la biashara aina ya papai, huku zao hilo likiwa limesheheni kwenye miti, na mkulima akiwa ameshikilia zao hilo.

Sehemu ya shamba, iliyolimwa na kuandaliwa vizuri, kiwa imepandwa zao la biashara aina ya nyanya ambalo bado halijakomaa vizuri na katikati yake kuna miti mirefu inayoshikilia mashina ya zao hilo.

Mazao ya biashara aina ya viazi mbatata yakiwa yamewekwa katika viroba vilivyosheheni zao hilo, huku yakisubiri wateja na mengine kusafirishwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

sehemu ya shamba ikiwa imewekewa matenga ya plastiki yaliyojazwa zao la biashara aina ya pilipili hoho, huku na sehemu nyingine likiwa na zao hilo ambalo bado halijavunwa .

Mazao aina ya parachichi yakiwa tayari yamekwishavunwa, huku yamepakiwa kwenye matenga ya plastiki yenye rangi ya njano, yakisubiri kusafirishwa kwenda sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima wa zao la biashara aina ya ndizi, akisomba na kupangilia zao hilo katika sehemu aliyoitenga, huku akisubiri kusafirisha zao hilo, kwenda sokoni kwa ajili ya kuuza.

Mkulima wa zao la biashara aina ya mahindi, akiwa amesimama pembeni mwa zao hilo, lililokwisha kuvunwa tayari na kuanikwa ili kupukuchuliwa, kwa ajili ya kuandaliwa ili kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mkulima wa zao la biashara aina nyanya, akiwa ndani ya shamba lililoandaliwa na kupandwa vizuri zao hilo, kwa kufuata mistari ya matuta. Huku akiwa mwenye tabasamu, ameshikilia zao hilo, ambalo bado halijakomaa.

Zao la biashara aina ya viazi mbatata likiwa limesheheni katika mifuko ya viroba ambavyo vimekwisha fungwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa.

Eneo la shamba lililoandaliwa na kupandwa vizuri mazao aina ya mboga mboga katika vitalu vidogo vidogo vikisubiri kukomaa na kupelekwa sokoni kuuzwa, huku pembeni kukiwa na miti yenye matunda.

Wakulima wa zao la nyanya, wakiwa wameketi huku wakipanga zao hilo la biashara katika matenga yaliyotengenezewa kwa mbao, tayari kwa kusafirisha mazao hayo kwenda sokoni, kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wa zao la biashara aina ya vitunguu maji, ambalo limekwisha kuvunwa tayari, Wakipakia zao hilo kwenye gari ilikusafirisha kwenda sokoni, kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wa zao la biashara aina ya ndizi, wakiwa wameshakwishavuna tayari zao hilo na kuliweka sehemu ya pamoja, huku wakiendelea kuhudumia wateja, wa jumla na reja reja.

Eneo kubwa la shamba lililopandwa zao la biashara aina ya viazi mbatata, kukiwa na eneo dogo ambalo zao hilo limeshakwisha kuvunwa tayari, huku eneo lingine likisubiri kuvunwa, tayari kusafirishwa kwenda sokoni kwa ajili ya kuuzwa .

Wakulima wa zao la biashara aina ya vitunguu maji, wakipakia zao hilo katika vifungashio, lililokwishavunwa tayari kwa kusafirishwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya shamba kubwa, iliyolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya mananasi. Yakiwa yamekwisha komaa tayari, huku yakisubiri kuvunwa ili kusafirishwa kwenda sokoni, kwa ajili ya kuuzwa.

Mfanyabiashara wa zao la nyanya akiwa ameketi kwenye kiti, huku ameshikilia mazao hayo na mengine ameyapanga chini kwa mafungumafungu, kwa ajili ya kusubiri wateja.

Sehemu ya shamba iliyopandwa mazao ya aina tofautitofauti, huku mti wa mwembe ukiwa umeota na mkulima akiwa ameshikilia zao hilo, huku akimwelekeza mtu aliyetembelea shambani humo.

Mkulima wa zao la matunda aina ya papai, akikagua zao hilo ndani ya shamba lililolimwa kwa kufuata mistari, huku mazao hayo yakisubiri kukomaa, tayari kwa kuuzwa.

Eneo kubwa la shamba lililolimwa na kupandwa mazao aina ya mapapai kwa kufuata mistari ya matuta, huku mkulima akiwa amechuchumaa na kushikilia mazao hayo mkononi.

Wakulima wa zao la biashara wakiwa wamesimama pembeni mwa zao hilo, lililokwisha vunwa tayari na kuwekwa kwenye matenga ya plastiki, kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa.

Wakulima wakipanga mazao ya biashara aina ya ndizi katika matenga ya plastiki yenye rangi ya njano, kijani na bluu huku wakiandaa mazao hayo kwa ajili ya kuyasafirisha kupelekwa sokoni.

Sehemu ya shamba iliyokwisha kuvunwa tayari ikiwa imewekewa matenga ya plastiki yenye rangi ya bluu, nyekundu na kijani. Mazao aina ya viazi tayari kwa kusafirishwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima, wakiwa ndani ya shamba lililopandwa mmea aina ya mahindi, ambao tayari yamekwishakomaa, wakiendelea kuvuna zao hilo, tayari kwa kusafirisha kwenda sokoni.

Sehemu ya shamba ikiwa imepandwa zao la nyanya, katika vifuko vidogo vidogo vyeusi, huku zao hilo likiwa limekomaa na mkulima akiendelea kuvuna zao hilo.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao kwa kufuata mistari ya matuta, huku imeekewa mabomba marefu meusi yanayosaidia kupitisha maji shambani humo.

Wakulima wa zao la nyanya wakisomba na kupanga zao hilo, lililoweka katika matenga ya Plastiiki nyenye rangi nyekundu na nyeusi yakiwa tayari kwaajili ya kusafirishwa kwenda sokoni .

Wakulima wa mazao wakiwa wamesimama, huku mazao hayo yakiwa yamepakiliwa kwenye matenga ya plastiki yenye rangi ya bluu, tayari kusafirishwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu kubwa ya shamba iliyoandaliwa na kupandwa vizuri mazao aina ya ndizi katika mistari iliyonyooka huku mazao hayo yakiwa bado hayajakomaa.

Sehemu ya shamba, iliyokwisha kuvunwa tayari zao aina ya viazi mbatata, lililowekwa katika vifunguvifungu; tayari kwa ajili ya kupakiliwa na kupelekwa sokoni kwa kuuzwa.

Wakulima wa mazao aina ya viazi vitamu, wakisomba na kupanga mazao hayo, yaliyokwishavunwa tayari kwa kusafirisha sokoni kwa ajili ya kuuza.

Sehemu ndogo ya shamba iliyolimwa na kuandaliwa vizuri, ikiwa imepandwa mazao ya vitunguu maji ambavyo vimestawi vizuri. Huku mabomba ya chuma yakiwa yamewekwa katika mistari hiyo, kwa ajili ya kusafirishia maji ndani ya shamba hilo.

Gari aina ya tingatinga lenye jembe maalumu ambayo hutumika kwa shughuli za kilimo, ikiandaa shamba kwa ajili ya kupanda mazao katika shamba hilo.

Mkulima akiendesha gari aina ya tingatinga lenye jembe maalumu la kulimia, huku akianda shamba kwaajili ya kupanda mazao.

Sehemu kubwa ya shamba iliokwisha kuandaliwa vizuri kwa mfumo wa majaruba, ikiwa imepandwa mazao huku sehemu nyingine bado haijapandwa, na mkulima akiendelea kuandaa shamba hilo.

Wakulima wakiwa ndani ya shamba huku mmoja akitumia gari aina ya tingatinga, lenye jembe maalumu la kulimia, akiandaa shamba kwa ajili ya kupanda mazao.

Sehemu ya duka ikiwa imewekewa mifuko iliyojazwa nafaka za aina mbalimbali ambazo ni maharage, mtama, ulezi ambavyo viko tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti, ikiwa imepangwa nafaka za aina mbalimbali kwenye mifuko, zilizo tayari kwa ajili ya kununuliwa.

Sehemu ya msitu, yenye pori kubwa. Ikiwa na njia yenye daraja, lililotengenezwa kwa miti. Na kwa chini yake kuna mto, unaopitisha maji katika eneo hilo.

Sehemu ya shamba, ikiwa imepandwa mazao kwa kufuata mistari ya matuta, katika mfumo wa kilimo cha kisasa. Kinachotumia nyumba ya kijani, huku chini yake kuna mabomba yanayosafirisha maji, ndani ya shamba hilo.

Sehemu ya shamba iliyolimwa na kuandaliwa vizuri, na kupandwa mazao kwa kutumia mfumo wa kisasa unaoitwa nyumba ya kijani, huku mazao hayo yakisubiri kukomaa kwa ajili ya kuvunwa.

Sehemu ya shamba iliyolimwa na kuandaliwa vizuri ikiwa imepandwa mazao kwa kufuata mistari iliyonyooka, huku katikati kumewekewa mabomba yanayo safirisha maji ndani ya shamba hilo pamoja na koki inayosaidia kwa shughuli za umwagiliaji.

Sehemu ya shamba iliyolimwa na kuandaliwa vizuri tayari kwa kupandwa mazao, ikiwa imewekewa bomba kubwa la maji lenye matobomatobo mengi huku yakisaidia kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya shamba iliyolimwa na kupandwa mazao aina ya mahindi, yaliyostawi vizuri huku pembeni yake kuna bomba kubwa la maji linalosaidia katika shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu kubwa ya shamba lililoandaliwa vizuri kwa mfumo wa matuta ikiwa imewekewa mabomba meusi yanayosaidia kupitisha na kusafirisha maji katika shamba hilo nakurahisisha shughuli za umwagiliaji.

Sehemu ya shamba, ikiwa imepandwa mazao yaliyostawi vizuri na yenye rutuba, huku imewekewa mabomba meusi yanayosaidia katika shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ndogo ya shamba iliyoandaliwa na kupangiliwa mabomba marefu ya maji yanayo saidia kwa shughuli za umwagiliaji katika shamba hilo. Huku pembeni yake, kukiwa na nyasinyasi ambazo bado hazijalimwa katika shamba hilo.

Sehemu ya shamba, lililoandaliwa na kupandwa mazao, ambayo bado hayajachipua vizuri. Huku ikiwa imewekewa mabomba, yenye vitobo vingi vinavyosaidia katika shughuli ya umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya shamba iliyo andaliwa na kupandwa vizuri mazao kwa kufuata mistari ya matuta, huku katikati ya matuta hayo kukiwa na mabonde kuliko wekwa mabomba ya kupitisha maji katika shamba hilo kwa shughuli za umwagiliaji.

Sehemu ya shamba, ikiwa imepandwa mazao ambayo bado hayajachipua vizuri na kustawi, huku wakulima wakiendelea na shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu kubwa ya shamba iliyolimwa na kuandaliwa vizuri, ikiwa imepandwa mazao kwa kufuata mistari ya matuta na pembeni yake kuna mabomba yanayosaidia kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya shamba, ikiwa imelimwa na kuandaliwa, ili kupandwa mazao, kwa mfumo wa matuta. Huku mabomba yaliyowekwa juu ya matuta hayo, yatakayotumika kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa mazao, juu ya matuta makubwa, ambayo yamekwishakomaa tayari kwa kuvunwa.

Sehemu ndogo ya shamba, iliyoandaliwa na kupandwa mazao katika mashimo. Huku bomba la maji kubwa refu lenye matobomatobo, likimwagilia maji ndani ya shamba hilo.

Sehemu ya shamba kubwa iliyoandaliwa vizuri na kulimwa kwa kufuata mfumo wa matuta, na katikati yake kukiwa na maji yanayotumika kwa ajili ya umwagiliaji ndani ya shamba hilo.

Sehemu ya shamba kubwa ikiwa imeandaliwa vizuri kwa mfumo wa matuta, na kuwekewa mabomba katikati yanayopitisha maji ndani ya shamba hilo kwaajili ya kusaidia shughuli za umwagiliaji.

Sehemu ya shamba linalotumia mfumo wa nyumba ya kijani ikiwa imepandwa mazao kwa kufuata mistari huku mabomba meusi yamewekwa ndani ya shamba hilo ili kusafirisha maji kwa shughuli za umwagiliaji.

Sehemu kubwa ya shamba iliyolimwa na kupandwa mazao kwa kufuata mfumo wa matuta, ikiwa imewekewa mabomba meusi marefu juu ya matuta hayo kwa ajili ya shughuli za umwagiliaji.

Eneo dogo la shamba liliolimwa na kupandwa mazao ambayo bado hayajastawi vizuri. Huku ikiwekewa mabomba ya maji yanayosaidia kwa shughuli za umwagiliaji. Shambani hapo.

Sehemu kubwa ya shamba, iliyoandaliwa kwa ajili ya kupandwa mazao. Ikiwa tayari imeshalimwa, huku imewekewa mabomba marefu ya chuma, yanayosaidia kupitisha maji katika eneo la shamba hilo, kwa shughuli za umwagiliaji.

Sehemu kubwa ya shamba iliyoandaliwa vizuri na kupandwa mazao, katika mfumo wa matuta, ikiwa na mabomba ya maji meusi, ambayo yanatumika kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ndogo ya shamba, ikiwa imepandwa mazao kwa kufuata mistari ya matuta, huku juu yamatuta hayo, kukiwa na mabomba marefu ya maji, yanayosaidia kwa shughuli zanumwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya shamba iliyoandaliwa vizuri, na kupandwa mazao katika matuta mapana, kwa kufuata mistari huku ikiwa imewekewa mabomba yanayosaidia katika shughuli za umwagiliaji shambani hapo.

Sehemu kubwa ya ardhi, ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ya aina mbalimbali, pamoja na uoto wa asili, ambapo kuna milima na mabonde hali inayovutia kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na miti pamoja na nyasi, ambazo hazijastawi vizuri huku kukiwa na makazi ya watu na mbele yake kuna milima mirefu inayovutia kwa kutazamwa.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na mto unaopeleka maji sehemu mbalimbali, huku pembeni yake kuna miti pamoja na nyasi na kwa mbele kunanyasi zilizokosa rutuba.

Sehemu kubwa ya ardhi, ikiwa na miti ambayo imeota vizuri na kustawi, huku mbele yake kuna milima na juu kuna mawingu hali inayovutia kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi, yenye nyasi fupi pamoja na miti iliyoota kwa mbalimbali, na katikati yake kukiwa na makazi ya watu. na mbele yake kuna milima, na juu kuna mawingu yanayovutia kwa kutazamwa kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi, ikiwa na misitu, huku mnyama pori aina ya twiga akiwa amesimama katikati na msitu huo na mbele yake kuna majengo ambayo ni makazi ya watu.

Sehemu kubwa ya aridhi ikiwa imestawi majani, na kwa mbele yake kuna miti iliyoota kwa mbalimbali, huku juu kukiwa na anga lililofunikwa na mawingu hali inayoashiria uwepo wa mvua.

Sehemu kubwa ya ardhi, ikiwa na uoto wa asili na nyasi zilizostawi vizuri, na juu kuna mawingu hali inayo onyesha upatikanaji wa mvua.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na miti iliyosongamana katikati kuna bwawa kubwa la maji na mbele kuna milima, juu kuna anga la bluu na mawingumawingu kidogo likivutia kutazamwa kwa macho.

Sehemu kubwa ya adhi ikiwa na nyasi zilizokauka pamoja na miti ambayo haijastawi vizuri iliyochipua kwa mbalimbali mbele yake kuna milima na juu kuna mawingu meusi hali inayoashirai two wa mvua.

Sehemu kubwa ya ardhi, ikiwa na uoto wa asili pamoja na miinuko na mabonde na mbele yake kuna milima, hali inayovutia kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na barabara, mbele yake kuna milima na mabonde na juu kuna anga lenye rangi ya bluu likivutia kutazamwa kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi, ikiwa na miti iliyosongamana, pamoja na nyasi zenye rutuba. Huku mto ukipita katikati mwa eneo hilo. Hali inayosababisha kuonekana vizuri.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na uoto wa asili unaovutia, huku miti ikionekana yenye rutuba na ukijani mzuri na mbele yake kuna mlima mrefu unaovutia kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi yenye milima na mabonde ikiwa na miti iliyostawi vizuri pamoja na nyasinyasi, na juu yake kuna anga lenye rangi ya bluu na mawingu meupe, hali inayovutia kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi, ikiwa na uoto wa asili wenye miti pamoja na nyasi, huku mbele yake kuna mlima, na jua likizama na juu ikionekana rangi nzuri ya njano ikivutia kwa macho

Eneo kubwa la ardhi lenye milima na mabonde likiwa lina uoto wa asili unaovutia na majani mazuri ya kijani, na kwa mbele yake kukiwa na milima pamoja na makazi ya watu.

Sehemu kubwa ya ardhi yenye pande mbili moja ,ikiwa na nyasi zilizokauka, na nyingine ikiwa na misitu iliyostawi. Pembeni yake kukiwa na wanyama pori aina ya twiga wenye shingo ndefu wanaovutia kwa macho.

Mkulima na mfugaji akiwahudumia wanyama anaowafuga ndani ya shamba, palipo pandwa mboga mboga na pembeni yake kukiwa na mazao aina ya mahindi yalioota na kustawi vizuri.

Wakulima na wafugaji wakiwa wanamhudumia mfugo aina ya mbuzi, huku pembeni yake kukiwa na mazao ya mahindi yaliyoota na kustawi vizuri.

Eneo kubwa lililojengewa na kuzungushiwa kwa miti iliyosimama, ambapo mbuzi wa kufugwa wanalala humo. Na pembeni yake kuna nyumba ambazo ni makazi ya watu.

Mfugaji akiwahudumia mifugo yake aina ya kuku wanaotumika kwa ajili ya kuzalisha mayai, na pembeni yake kukiwa na mazao hayo ya mayai huku yakiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Kuku wanaofugwa kwa ajili yamatumizi ya nyama. Wenye rangi nzuri ya kuvutia nyeupe na yakahawia wakiwa katika eneo la malisho huku wakisubiri kukomaa kwa matumizi ya chakula.

Sehemu kubwa ya shamba ikiwa imeandaliwa vizuri kwa kisasa, na kupandwa mazao kwa kufuata mistari, huku imewekewa mabomba marefu yanayosaidia kupeleka maji katika maeneo mbalimbali ya shamba hilo.

Sehemu ya shamba linalotumia mfumo wa kilimo cha kisasa, ambacho ni nyumba ya kijani, ikiwa imepandwa mazao, na mengine yameoteshwa bado kustawi,

Sehemu kubwa ya shamba iliyoandaliwa vizuri na kupandwa mazao ya mbegu, kwa kufuata mistari ya matuta, na mabomba ya maji yakiwa yamelazwa ili kusafirisha maji katika maeneo mbalimbali ya shamba hilo.

Sehemu ya shamba, ikiwa imeandaliwa vizuri na kupandwa mazao ya mbegu katika mistari ya matuta, huku ikiwekewa mabomba marefu, yanayosaidia kupitisha na kusambaza maji ndani ya shamba hilo.

Eneo kubwa la shamba lililolimwa na kuandaliwa vizuri, ikiwa imepandwa mazao aina ya mbegu, huku mabomba ya maji yakiendelea na umwagiliaji ndani ya shamba hilo.

Sehemu ndogo ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ya mbegu ambayo yameanza kuchepua, huku mabomba ya maji yaliyozungushwa ndani ya shamba hilo, yakisaidia kusafirisha maji katika maeneo mbalimbali.

Sehemu kubwa ya shamba, ikiwa imelimwa vizuri na kupandwa mazao kwa kufuata mistari iliyonyooka, huku mazao hayo yakiwa bado hayajakomaa.

Sehemu ya shamba, ikiwa imeandaliwa vizuri na kupandwa mazao ya mbegu kwa kufuata mistari ya matuta. Na juu yake, kuna mabomba meusi yaliyowekwa kwa ajili ya kusafirishia maji ndani ya shamba hilo.

Sehemu kubwa ya shamba iliyolimwa na kuandaliwa vizuri, ikiwa imepandwa mazao kwa kufuata mistari ya matuta, huku mabomba meusi yamewekwa juu ya matuta hayo yakisafirisha maji katika maeneo ya shamba.

Eneo kubwa la shamba, lililolimwa na kuandaliwa vizuri. Likiwa limepandwa mazao aina ya mbegu, kwa kufuata mistari iliyonyooka. Huku mazao hayo yakiwa bado hayajastawi vizuri.

Sehemu ya nje, ikiwa imewekewa vibanda vidogo na vikubwa, vilivyotengenezwa na mbao, ambavyo vinatumika kwa kufugia wanyama majumbani, vikiwa vinasubiri kuuzwa.

Mnyama pori anaevutia aina ya twiga mwenye shingo ndefu, akiwa amesimama katikati ya msitu, na pembeni yake kukiwa na nyumba ambayo ni makazi ya watu.